Watu wanne watatu wakiwa ni wanaume na mmoja akiwa ni mwanamke wote wakiwa wamevaa barakoa, mwanaume mmoja akiwa amevaa shati jekundu na mwingine amevalia tisheti ya bluu wakiwa wakielezea matumizi ya dawa za kilimo.

Watu wa tatu mwanamke mmoja na wanaume wawili, wakiwa wamesimama karibu na mabegi ya mbolea, mwanamke mmoja akiwa amekaa chini katikati yao ameshika chupa ya mbolea nyeupe, wote wakiwa wamezaa tisherti , wawili wakiwa wamevaa nyeusi na mmoja akiwa amevaa nyeupe.

Dawa inayo saidia na kuboresha afya ya kuku wa nyama, ikiwa ndani ya kifungashio juu akionekana kuku wawili walionona kwa matumizi ya chakula pamoja na biashara.

Jengo la kisasa lenye ghorofa nne linalomilikiwa na kampuni inayoitwa "Twiga chemicals" lina rangi ya bluu na nyeupe na lina madirisha ya vioo yanayoakisi mwanga wa jua, pia kuna walinzi na watu mbalimbali wakitembea au wakiendesha pikikipiki karibu na jengo hilo.

Shamba la mananasi mwanaume mmoja aliyevaa shati jekundu na suruali ya kijivu akionekana katikati ya shamba hilo, ameshikilia matunda ya aina ya mananasi mawili kuonekana kwamba anavuna matunda hayo.

Mfumo wa umwagiliaji shambani, unaotumia mabomba meusi yanayopita katikati ya shamba. Mwanaume mmoja akiwa amevalia fulana nyeupe, suruali nyeusi, akiwa ameinama katika shamba hilo kuongoza mfumo wa umwagiliaji huo.

Mwanamke mmoja aliyefunga kitambaa kichwani chenye rangi nyeupe pamoja na zambarau, blauzi nyekundu pamoja na sketi nyeusi, akionekana akivuna zao la kahawa lenye rangi nyekundu pamoja na kijani.

Mkusanyiko wa wtu wengi wanaume na wanawake, wakiwa wamevalia mavazi yao ya kawaida ya shambani wamezunguka rundo kubwa la viazi na mifuko meupe wakikusanya kujaza mifuko yao.

Mabua ya matunda aina ya nyanya yakiwa katika vitalu vya kuoteshea mbegu hizo, yenye udongo mzuri ulioshamiri katikati yakipita mabomba mfano wa umwagiliaji wa kisasa.

Rundo kubwa la ndizi zikiwa zimelala katika udongo wa ardhini, watu wa aina mbali mbali wakiwemo wanaume na wanawake na wanaume wamekusanyika. Mwanamke mmja na kikapu cha rangi ya blue akionekana akiwa na ndizi moja.

Shamba kubwa la migomba wanaume mmoja mzee aliyevaa gambuti nyeupe pamoja na koti la kijani akionekana ameshikilia mkungu mkubwa wa ndizi labda kwa matumizi ya chakula au biashara.

Mwanaume mkulima aliyevaa vazi la bluu akiwa katikati ya shamba kubwa la matunda aina ya matikiti, akiwa amevuna baadhi ya matunda hayo nyuma yake kukiwa kuna mashine ya kupulizia dawa.

Kilimo cha kisasa cha mimea midogomidogo kinachotumia vyombo viwili vikubwa bomba jeusi likiwa linapita katikati kuashiria umwagiliaji wa kisasa wa maji vikiwa katika jumba kubwa linalopitisha mwanga wa hewa.

Trekta lenye rangi ya bluu likiwa katika shamba kubwa likionekana kulima kwa kutifua udongo, kwa mbali akionekana mwanaume aliyevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi huenda ni mkulima na mmiliki wa shamba hilo.

Vikapu vikubwa vya kiasili vilivyojazwa na mazao ya nafaka au mikunde mbalimbali kama vile maharage mekundu, maharage ya rangi ya pinki na nafaka nyingine kama kunde au mbaazi. Vimepangwa kwa mpangilio katika soko au sehemu ya biashara.

Kilimo cha kisasa cha mimea midogomidogo, bomba kubwa likiwa limetobolewa matobo madogomadogo, imewekwa juu ya viunga viwili vyeupe vya mbao, na mimea ikiwa ndani ya matundu hayo. Pembeni mabomba madogomadogo yanayopitisha maji yenye rutuba, kupeleka katika bomba kubwa.

Mfumo wa kisasa unaotumika kupanda mimea mfano mchicha au mbogamboga, usiotumia udongo badala yake unatumia mabomba meupe yaliyopangiliwa kwa mstari. Eneo hilo ukijani ukiwa umetanda kuashiria afya na ubora wa mboga hizo.

Jumba kubwa la kitalu ikionekana miche mingi ndani yake, mwanamme mmoja aliyevalia shati la miraba akionekana kushikilia kikapu kimoja cha miche midogo midogo kuashiria kutoka kwenda kupandikizwa sehemu nyingine.

Mfumo wa kilimo cha kisasa wa mbogamboga zikionekana kupandwa bila udongo juu ya mabomba meupe, yaliyopangwa kwa foleni juu ya stendi za chuma.

Mimea ya mboga mboga mfano saladi iliyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mabomba meupe yenye ngazi ya juu na chini ukiwa kwa juu yakionekana miche yenye rangi ya kijani na kwa chini ikionekana miche ya rangi ya zambarau.

Wakulima watatu wakiwa katika shamba la mboga mboga wawili wa kiume mmoja wa kike wakiwa wamevalia nguo zao za kawaida za shambani, wakionekana kutoa magugu katika shamba hilo au kuvuna mboga hizo.

Zao la vitunguu vilivyoshamiri vyenye rangi nyekundu, vikiwa vinapangwa katika kapu la bluu, kwa mbali ukionekana mkono kama wa mwanaume, ukiwa unaokota na kupanga katika kapu hilo.

Kundi kubwa la kuku wenye rangi ya kahawia na viremba vyekundu wakiwa katika mkusanyiko mmoja jumba au banda la kufugia wakiwa wakipata chakula, banda hilo likiwa na madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa.

Mwanaume mmoja akiwa katikati ya shamba kubwa, amevaa kofia na koti nyeusi, suruali ya bluu, na buti ndefu; akiwa amebeba begi lake mgongoni, pande zote mbili akiwa amezungukwa na mimea mirefu ya mahindi.

Kilimo cha mbogamboga yaani kabichi kwa upande wa kushoto ikionekana miti mirefu iliyozunguka katika eneo hili, lakini pia upande wa kulia yakionekana mabomba meusi madogomadogo yakiashiria kuna umwagiliaji katika eneo hili.

Bomba kubwa jeusi linalopita katikati ya shamba la mimea au miche ya mitikiti, likionyesha umwagiliaji wa kisasa katika udongo wa ardhi unapeleka maji katika mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani unaotumia mabomba manne meupe yaliyounganishwa katika bomba moja jeusi, ndani ya kitanda cha kupanda mbegu yakionekana yakimwagilia maji kwenye udongo.

Mfumo wa umwagiliaji shambani kwa njia ya matone unaotumia mabomba tofautitofauti yakimwaga maji kuelekea upande wa juu, yakionekana majani na mimea yenye mng’ao angavu na kijani kibichi kilichokolea kuashiria uzuri na ubora wa mimea hiyo.

Bustani ya mbogamboga iliyoshamiri na kustawi ikionekana bomba jeusi linalopita katikati, ikiashiria umwagiliaji unaofanyika kila mara kwa ajili ya kuhifadhi na kutunza bustani hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji shambani unaotumia mabomba meusi ambayo yamepita katikati ya kila tuta, ikionekana miche ya mimea juu ya matuta hayo ambayo imestawi na kunawiri na ukijani mzuri kwa ajili ya matumizi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, unaotumia bomba jeupe linalopita katikati ya shamba, ambalo limeunganishwa na mabomba madogo meusi, yanayokwenda upande wa kulia na kushoto, ambayo yameunganishwa kwa vifaa maalumu vya bluu, ambavyo hupeleka moja kwa moja maji kwenye mzizi wa mmea.

Eneo la wazi lenye ukame, yakionekana majani yaliyonyauka na mti mmoja mrefu uliosimama katikati ya eneo hilo, ukiwa na ukijani, kwa mbali likionekana wingu kubwa linaloashiria mwanga wa jua katika eneo hilo.

Mandhari yakitropiki yenye milima, mabonde na maji katikati kukiwa na mto mkubwa uliozunguka magharibi, mashariki na kusini, milima mirefu iliyojaa uoto wa asili na ukijani uliotanda.

Mandhari pana yenye mito, milima na mabonde, mbele kikionekana kilima chenye miti na ukijani ulioshamiri, kwa mbali ikionekana bonde pamoja na maji yaliyojaa katika eneo hilo.

Eneo la kitropiki lenye mandhari ya kijani kibichi, katikati yake ukiwa unapita mto mkubwa kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, ukiwa katika hali nzuri na muonekano safi, kwa mbali likionekana wingu lililotanda juu ya eneo hilo.

Mandhari ya eneo la milimani zenye nyasi ndefu zilizokauka kwa mbali, pamoja na mawe makubwa yaliotanda katika eneo hilo, miti mirefu ikionekana kwa mbali na miti aina ya mikarafuu ikionekana kushamiri katika eneo hilo.

Kundi kubwa la pundamilia, wakiwa wamekusanyika katika eneo moja, lenye ukijani ulioshamiri na uliotanda, kwa mbali ikionekana miti mirefu inayoleta kivuli pamoja na uoto wa asili.

Mandhari ya mto, ukizungukwa na udongo wa mfinyanzi wenye rutuba upande wa mbele kuna daraja na maji yakionekana kwa utulivu, pembeni ikionekana milima na uoto wa kijani ulioisha.

Eneo la kijiografia likiashiria ufa mkubwa katika ardhi katikati ikionekana eneo dogo lenye nyasi, na kwa pembeni kidogo ikionekana milima mikubwa yenye nyasi za kijani ukijani kwa mbali likionekana anga linaloangaza.

Kundi la kuku wakiwa pamoja katika shamba lenye ukijani mkubwa, ikionekana kwamba wanaokota na kutafuta chakula; baadhi yao wakiwa na rangi nyeupe na baadhi yao wakiwa na rangi ya kahawia.

Kundi kubwa la kuku wakiwa katika eneo moja wenye rangi tofauti ikiwemo kaawia na nyeupe kwa pembeji akionekana mwanaume alievaa kofia nyekundu akiwalisha kwa vipande baadhi ya tikiti, kwa pembeni vikionekana vikapu vilivyojaza mayai ikiashiria kuwa kuku hawa ni zao la mayai.

Kuku wengi wakiwa wamegawanyika kwenye makundi mbalimbali kwa pamoja wakipata chakula ndani ya eneo zuri na safi, pembeni kuna madirisha ya kijani yanayong'aa na kupendeza kwa ajili ya kupendeza na kupitisha hewa kwa ajili ya mifugo hao.

Duka la nafaka mbalimbali mfano mahindi, maharage, karanga na kunde zikiwa katika mkusanyiko wa pamoja zenye rangi za aina mbalimbali mfano kijani, zambarau na nyeupe kwa mbali ikionekana rafu yenye vikopo vidogo vidogo vilivyoandikwa majina ya vyakula.

Kifurushi kidogo chenye rangi ya kijani pamoja na goldi, kikiwa kimechorwa picha ya matunda aina ya nyanya kinachoonyesha uzito wa gramu ishirini na tano, pamoja na lebo ya kuonyesha uhalisia na usalama wa mbegu hizo.

Vifurushi mbalimbali vya maua, vikiwa katika duka, kifurushi cha kwanza kikiwa na picha ya ua lenye rangi iliyochanganywa na njano pamoja na nyekundu, kifurushi cha pili kikiwa na rangi ya orenji, lakini pia kifurushi cha tatu kikiwa na rangi ya pinki, na cha mwisho kikiwa na rangi ya zambarau.

Bustani ndogo au shamba la mbogamboga mimea michanga mfano spinachi au mchicha, iliyopangwa katika mstari mabomba meusi yakiwa yamepangwa katika kila mstari, kuashiria ishara ya umwagiliaji na udongo wake ukiwa na unyevunyevu.

Eneo kubwa lililozungushiwa uzio la kufugia mbwa, nyuma likionekana banda kubwa lililotengenezwa kwa chuma, kwa mbele vikionekana vizimba vinne vilivyojengwa kwa chuma na kufunikwa kwa mbele ukionekana ukijani ulioshamiri.

Mtu mmoja aliyevaa suruali nyeusi na fulana yenye rangi iliyokolea pamoja na kofia nyeusi ya chuma. Akiwa amepanda farasi mwenye rangi ya kahawia na nyuma yake mwingine mwenye rangi nyeusi. Akiwa anakatiza katikati ya msitu wenye miti mirefu sana.

Twiga mwenye ngozi laini yenye rangi ya kahawia iliyopambwa kwa madoa meupe amesimama katikati ya msitu na vichaka virefu, na vifupi akiwa ametazama upande wa kulia na mwanga wa jua ukimwangazia katika ngozi yake.

Ndege anayejulikana kwa jina la katibu mwenye rangi nyeupe na kijivu, kichwani yakionekana mapembe meusi ikiashiria kalamu, miguu yake mirefu ikiwa imefunikwa na manyoya meusi, akiwa amesimama katika nyasi fupi au savana.

Tembo mdogo akiwa katika eneo la wazi akionekana kutimua vumbi kwa kutumia mkonga wake kwa pembeni likionekana kundi kubwa la watu kana kwamba ni wanafunzi wakiwa wamevaa nguo za kawaida.

Mamba wawili wakiwa wamelala juu ya ardhi ya mchanga au saruji, kwamba mmoja anaonekana kufungua mdomo wake kwa kiasi kidogo hali inayoweza kuashiria kupumua au kujipooza kwa kutumia mdomo.